Wanawake wawili wanaonekana katika hii picha, mmoja amebeba mtoto akiwa ameangalia mkoba wa ndizi na yule mwingine anaonekana akiwa amenyoosha mkono wake uliobeba upanga akiukata mkoba wa ndizi katika mmea huo.